Nguzo za umeme zilizosimama imara katika eneo la wazi zikiwa zimebeba nyaya nene vifaa vya umeme na kibadilishaji nguvu ya nishati, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.

Nguzo zilizosimama imara katika eneo la wazi pembezoni mwa makazi ya watu, zikiwa zimebeba nyaya nene na vifaa vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.

Nguzo. mbili zilizo simama imara katika eneo la wazi karibu na makazi ya watu zikiwa zimebeba nyaya nene na vifaa vya umeme na uzarishaji nguvu ya nishati yakiashiria jitihada za usambazaji wa nishati hiyo

Nguzo mbili zilizosimama imara katika eneo la wazi pembezoni mwa makazi ya watu, zikiwa zimebeba nyaya nene, vifaa vya umeme vya kibadilishaji vguvu ya nishati, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.

Nguzo za umeme zilizosimama imara katika eneo la wazi, zikiwa zimebeba nyaya nene na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati hiyo.

Nguzo mbili zilizosimama imara pembezoni mwa makazi ya watu, zikiwa zimebeba nyaya nene, vifaa vya umeme, na kibadilishaji nguvu ya nishati, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati hiyo.

Nguzo za umeme zilizosimama imara katika eneo la wazi karibu na makazi ya watu, zilizobeba nyaya nene na vifaa vya umeme na kibadilishaji nguvu ya nishati ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati hiyo.

Nguzo moja ya umeme iliyosimama katika eneo la wazi, ikiwa imebeba nyaya nene, na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati hiyo.

Nguzo ya umeme iliyosimama imara katika eneo la wazi ikiwa imebeba nyaya nene na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati hiyo.

Nguzo mbili zilizosimama katika eneo la wazi zikiwa zimebeba nyaya, vifaa vya umeme na kibadilishaji nguvu ya nishati kuashiria ni jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.

Nguzo ya umeme iliyosimama imara katika eneo la wazi, ikiwa imebeba nyaya nene na vifaa vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati muhimu ya umeme.

Nguzo iliyosimama imara pembezoni mwa makazi ya watu ikiwa imebeba nyaya nene na vifaa vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.